Mama na baba wanafanya kazi pamoja. Baba huyo anafua nguo kwa maji zenye ziko kwa mtungi. mama huyo anashika ili atumie

Mama huyu anasafisha mitungi hizi za maziwa ili maziwa zikiwekwa ndani haitaharibika.

Mkulima huyu amepanda mahindi zake kwa shamba na kwa sasa amevuna mahindi zake na ameziweka kwa nyumba.

Hapa ni shamba la mkulima, amepanda ndizi kwa shamba lake. Kuna ndizi kubwa na ndogo.

Ng'ombe huyu anakula chakula chake kwa mahali imetengenezewa ili akule hapa na inakamuliwa na mashini.

Hapa ni shamba la mkulima. Amepanda ndizi kwa shamba yake. Kuna ndizi kubwa na ndizi ndogo.

Hapa ni nyumba kubwa yenye imejengewa ng'ombe hawa wa maziwa na kuna mahali imejengewa ili ng'ombe hawa wakule chakula chao hapa.

Daktari huyu ameshika dawa kwa glasi na dawa zingine kwa mkono ingine anaongeza hizi dawa kidogo kidogo.

Hizi ni ndizi za mkulima amekata kwa shamba lake na ameweka hapa kando ili auuze ndio apate pesa za kutumia kununua vitu zingine.

Mkulima wa ndizi amepanda ndizi zake kwa shamba lake. Aweka mti hii ndizi yake ili zisianguke chini.

Mkulima ameshika ndizi yake yenye imeifaa vizuri sana ndizi hii ni tamu sana.

Daktari huyu ako kwa lab , anapanga dawa zenye zitatumiwa hapa lab .

Ng'ombe hawa wamekufa kwa ajili ya ukosefu wa chakula chao cha kukula.

Hii ni nyumba ya mabati na ndizi mingi zenye zimepandwa kwa shamba.

Mkulima amepanda ndizi kwa shamba lake. Hii ni ndizi ambaye imeiva kwa shamba.

Hapa kuna mwanabiashara wa maziwa na mkulima. Mkulima ameletea mfanyibiashara huyu wa maziwa maziwa zake kuuzia.

Huyu ni mkulima hodari amepanda ndizi nyingi kwa shamba lake na ndizi zake zimeiva. Amezileta hapa kando ili auze.

Huyu anakamua ng'ombe wake ameeka jagi yake ya kukamulia maziwa chini na amevaa kofia anakamua ng'ombe akitumia mikono miwili.

Huyu mkulima ametengeneza mahali ambaye wakati anataka kukamua ng'ombe wake anafungia hapa na akamue. Anakamua ng'ombe wake akitumia mkono mmoja.

Huyo ni mfanyikazi wa maziwa katika kampuni hii ya maziwa. Anamwaga maziwa kwa mitungi hizi, kumuekea kichungi.

Hapa ni mahali ambapo maziwa zote zenye zimesanyiwa zinawekwa hapa yote.

Hapa ni mahali mkulima amefunga na kupanda ndizi zake ndani.

Hapa ni soko mwanabishara huyu anauza ndizi zake zenye zimeivaa vizuri.

Hapa ni samba ya mkulima. Mkulima huyu amepanda ndizi kwa shamba lake. Hii ni ndizi yenye imeiva kwa shamba ya mkulima.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake. Amefinya ndoo ya kukamulia maziwa na miguu yake na amefunga ng'ombe wake miguu na kamba.

Hawa ni ndama wa ng'ombe, kuna mahali ametegewa ili wasikutane na ng'ombe wengine wakubwa.

Hizi ni ndizi mbili zenye ziko juu ya meza ndizi hizi ni tamu sana.

Hapa huyu mwenye amekaa chini anaweka kando ndizi zenye ametoa ganda zake.

Hapa sokoni kuna watu wenye wanakuja kuuza na wengine wananunua. Huyu mama anauza ndizi zake sokoni.

Hapa ni shamba ya mkulima mwenye amepanda ndizi zake kwa laini na amepalilia zote.

Hapa ni shamba la mkulima. amepanda ndizi yake na amechanganya na miti.

Hizi ni ndizi zenye zimekatwa na zote zimeekwa kando ya shamba la mkulima.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa. Kuna mwenye amelala na hawa wengine wamesimama. Kuna mahali wamejengewa ili wakunywe maji hapa.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa hili ngo'mbe hawa wa maziwa wakule na kulala hapa ndani na Kuna nyumba ya mfanyikazi mwenye anachunga ngo'mbe hawa.

Ni ngo'mbe wa maziwa wamekufa hapa kiwanja na wako na kengele kwa shingo yao.

Hawa ni wakulima wako shambani wakifuna ndizi zao zenye zimeifaa shambani.

Hapa kwa shamba. Mkulima ametayarisha shamba lake na amepanda ndizi zake kwa shamba yake yote. Ndizi hizi zimepandwa kwa laini.

Hapa ni shamba ya mkulima amepanda ndizi zake kwa laini. Kuna ndizi zenye zimeiva na zingine bado haijaiva.

Mkulima huyu ameweka mtungi ya dawa mgongoni. Anaweka kwa ng'ombe wake. Ili ng'ombe asishikwe na ugonjwa.

Hapa ni shamba la mkulima. Mkulima amepanda ndizi zake mingi kwa shamba lake. Ndizi hizi zimepangw kwa laini na zote zimeiva.

Hizi ni ndizi zenye zimekatwa kwa shamba na zimewekwa kando. Na kuna ndizi zingine zimewekwa juu ya ndizi hizi zenye zimeiva.

Hizi ni ndizi zenye zimewekwa juu ya meza na zingine ziko ndani ya boksi hizi ndizi zimeivaa sana.

Mkulima huyu amefunga ng'ombe wake wa maziwa kwa nyumba hii kubwa ambayo amejengea ili wakule nyasi na wakule hapa.

Mkulima huyu ako shamba lake ameshika mahindi yake yenye imeshika na ugonjwa.

Huyu ni mkulima hodari sana, ako kwa shamba lake ambacho amepanda ndizi. Anafunika ndizi yake shambani.

Huyu ni mwabiashara wa maziwa, anaweka maziwa kwa mtungi yenye iko kwa trela ya tuktuk yake.

Hawa ni wapishi wako jikoni wakiendelea na kazi yao jikoni, wanachemsha maziwa.

Hizi ni ndizi zenye zimewekwa kwa laini. Ndizi hizi ni kubwa sana na zimeiva vizuri sana shambani.

Huyu ni mkulima. Anakamua ng'ombe kwake. Amefunga miguu na kuweka ndoo yake chini. Anatumia mikono miwili kukamua.

Mkulima huyu ameshika ndizi yake kwa mkono , ndizi hii kuna yenye imeiva na zingine bado hazijaiva.

Huyu mtu ameshika ndizi mkononi. Anaitoa ganda lake ili akule.